Picha inaonyesha kundi la wanariadha wa Kenya wakiwa wamevalia jaketi yenye rangi ya bendera yenye rangi nyekundu na ya kijani. Wamesimama nyuma ya mfano mkubwa wa hundi iliyoonyesha kiasi cha shilingi milioni tano zilizotolewa kwa kamati ya kitaifa ya walemavu wa Kenya. Nyuma yao kuna ukuta wenye nembo ya team Kenya champions cheers na Tusker. Mwanariadha mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akionyesha kuwa ni timu ya wanariadha wa walemavu. Hii inaashiria msaada wa kifedha kwa timu hii.